Wadau wa elimu ya watu wazima wakiwa katika eneo la wazi, sehemu maalumu wakiwa wamejikusanya kwa ajili ya picha ya pamoja huku wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana, mbele yao kukiwa na meza maalumu iliyowekwa stakabadhi pamoja na nyaraka mbalimbali.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi na mbobevu wa masuala ya kiutu uzima, ndani ya darasa maalumu lililotengenezwa vizuri, huku likiwa limesheni watu mbalimbali wanaume na wanawake, waliofika katika eneo hilo ili kupata elimu ya masuala mbalimbali ya kiutu uzima.

Mkufunzi wa elimu ya watu wazima mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akitoa elimu kuhusu namna mbalimbali za huduma ya kwanza kwa watu wazima waliomzunguka wanaume kwa wanawake kwa ajili ya kupata elimu hiyo ili kujikinga na madhara mbalimbali.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mwanaume mbobezi wa masuala ya kiutu uzima, aliyevalia mavazi nadhifu sana akitoa elimu hiyo kwa wanaume na wanawake, waliohudhuria katika semina hiyo huku wakiwa wamemzunguka wanamsikiliza.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mwanaume mbobevu wa maswala ya kiutu uzima akitoa kwa watu wakiume na wakike, waliomzunguka katika eneo hilo sehemu ya darasa maalumu ambalo limetengwa mahususi kwajili ya kufundishwa masomo hayo.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na wakufunzi wabobezi wa elimu ya watu wazima kwa wanawake na wanaume waliohudhuria semina maalumu ya kiutuuzima, huku wakifundishwa mada mbalimbali ikiwemo kusoma na kujitambua kwa afya zao.

Duka linalouza vitabu mbalimbali vya hadithi pamoja na masomo tofauti tofauti vya ngazi tofauti za elimu kama shule za msingi, sekondari pamoja na elimu ya shule ya sekondari ya juu, huku kukiwa na kijana wa kike ndani ya duka hilo akichagua vitabu.

Eneo la shule ya kulelea watoto imejengwa vizuri kwaajili ya malezi ya watoto huku likiwa lime tengenezwa kwa vifaa mbali mbali vinavyo tumika kwa michezo ya watoto kama bembea za kisasa pamoja na vifaa vingine.

Mwalimu wa shule ya msingi. Mwanamke alievalia mavazi ya staha, akiwa ndani ya darasa hilo katika ubao, akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa wanafunzi wa darasa hilo.

Majengo ya shule ya msingi, yaliyojengwa vizuri kwa ufanisi mkubwa, huku yakiwa yamepakwa rangi nzuri nyeupe ya kuvutia, mapaa yaliyopakwa rangi nzuri ya kahawia, huku kukiwa eneo limezungukwa na miti mikubwa yenye kivuli, pamoja na ardhi iliyomea nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi.

Chumba maalumu. Eneo ambalo vifaa pamoja na nyaraka mbalimbali za shule ya msingi huhifadhiwa katika chumba hicho chenye makabati yaliyojaa nyaraka hizo, zilizowekwa na kuhifadhiwa vizuri.

Darasa la shule ya msingi, lililojengekea vizuri na kutengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku likiwa na madawati yaliyopangwa vizuri, yaliyotengenezwa kwa mbao safi, madirisha yanayopitisha hewa nzuri, pamoja na taa zenye mwanga wa kutosha.

Mwanafunzi wa shule ya msingi katika jengo la darasa, ndani ya shule hiyo, wakijifunza masomo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao, mkufunzi mbobezi wa maswala ya elimu ya msingi, aliyesimama mbele ya darasa hilo.

Eneo la shule ya msingi lililopambwa kwa maua mazuri, bustani ya kisasa pamoja na miti yenye hewa nzuri na kivuli, inayozunguka majengo ya shule hiyo, huku kukiwa na mandhari nzuri ya kuvutia eneo lililofunikwa kwa mawingu mepesi.

Shule ya msingi, eneo maalumu ambalo hutumika kwa ajili ya kuhifadhi kumbukumbu za shule hiyo kama; nyaraka muhimu pamoja na taarifa mbalimbali za wanafunzi zilizowekwa vizuri katika makabati yaliyojengwa kwa mbao safi.

Eneo ndani ya jengo la darasa katika shule ya msingi, eneo ambalo uhifadhiwa vitu mbalimbali pamoja na nyaraka tofautitofauti za shule hyo, huku kukiwa na madaftari pamoja na mikataba tofautitofauti iliyowekwa vizuri ndani ya kabati.

Mandhari nzuri ya kuvutia katika shule ya sekondari, huku kukiwa na majengo makubwa yaliyopakwa rangi nzuri ya kuvutia, madirisha makubwa, paa lililoezekwa vizuri na mandhari yenye hewa nzuri inayozunguka eneo hilo lililotanda miti, pamoja na maeneo ya kupumzika kwa ajili ya wanafunzi kujisomea.

Jengo la maabara katika shule ya sekondari lililojengwa vizuri kwa vifaa vya kisasa na vinavyoendana na teknolojia, huku likitumika kwa masomo hususani ya kemia pamoja na biolojia.

Eneo la shule ya sekondari iliyojengwa majengo mazuri ya kuvutia yaliyoezekwa kwa mabati ya kisasa na kujengwa kwa matofali ya chuma, huku kukiwa na kamba maalumu zinazotumika kuanika nguo za wanafunzi zilizofuliwa vizuri na kupangwa katika eneo hilo.

Majengo ya darasa ndani ya shule ya sekondari, kukiwa na madawati yaliyopangwa vizuri yenye rangi ya bluu inayovutia pamoja na meza zilizotengenezwa vizuri kwa mbao safi. Huku mbele ya darasa hilo kukiwa na ubao wa kisasa na taa zenye mwanga mkali madirisha makubwa yanayo ruhusu hewa na mwanga wa kutosha kuingia.

Eneo la maabara katika shule ya sekondari mahali ambapo mafunzo kwa vitendo hufanyika, hususani ya masomo ya baiyolojia, kemia pamoja na fizikia. Huku likiwa limetengenezwa vizuri kwa mabomba maalumu yanayopitisha maji na kusaidia shughuli kufanyika.

Eneo la maktaba ndani ya shule ya sekondari huku eneo hilo likiwa na meza pamoja na makabati yaliyosheheni vitabu mbalimbali vya masomo tofauti tofauti, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana akichagua kitabu ndani ya darasa hilo katika eneo la maktaba.

Kitabu cha shule ya sekondari cha somo la kemia huku kikiwa na picha ya kijana wa kiume, aliyevalia mavazi ya maabala akijifunza namna ya kufanya kazi kwa vitendo kulingana na aina ya masomo yake .

Waanafunzi wa chuo wakiume na wakike waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa ndani ya jengo la chuo hicho wakipewa mafunzo na mkufunzi aliyebobea katika masomo mbalimbali, uku wakimsikiliza kwa makini na kunakili kupitia madafutari yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana ndani ya jengo la chuo hicho, wakipewa mafunzo na mkufunzi aliyebobea katika masomo mbalimbali, kwa kupitia teknolojia ya projekta ambapo inaonyesha picha kupitia mwanga.

Wanafunzi wa chuo (vijana wa kiume na wa kike) wakiwa ndani ya darasa katika jengo la chuo wakijifunza mada mbalimbali, namna bora ya kujifunza na kutatua matatizo kulingana na masomo yao; huku mbele kukiwa na mwanaume mkufunzi wa chuo hicho akitoa mafunzo.

Wanafunzi wa chuo, wanawake watatu waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa ndani ya jengo la chuo, wakijifunza shughuli ya kinyozi, mbele yao kukiwa na mwanaume aliyeketi katika kiti maalumu kwa ajili ya kupatiwa huduma hiyo.

Wanafunzi wa chuo wanaume na wanawake waliokaa katika ndani ya darasa maeneo maalum ndani ya jengo la chuo hicho, wakijifunza mada mbalimbali kutoka kwa mkufunzi aliye mbele yao akiwafundisha namna mbalimbali na zinazoendana na masomo yao.

Wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume wakiwa ndani ya darasa katika chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo kupitia kwa mwalimu wao aliye mbele ya darasa hilo akitoa mafunzo hayo huku wakiwa wameketi katika viti maalum ndani ya darasa.

Wanafunzi wa chuo, vijana wa kiume na wa kike wakiwa katika eneo la maktaba ndani ya jengo hilo wakijisomea kwa makundimakundi na wengine wakiwa wamejitenga kivyao, huku jengo hilo likiwa limetengenezwa vizuri kwa taa za kuvutia pamoja na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga na hewa safi kuingia.

Wanafunzi wa chuo, vijana wa kike kwa wa kiume, waliovalia mavazi yanayefaa sana, huku wakiwa wamekaa katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, wakijisomea kwa pamoja, wakijadili mada mbalimbali kulingana na masomo yao.

Wanafunzi wa chuo, vijana wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa ndani ya jengo kubwa lenye madirisha mapana na mwanga wa kutosha, wakijisomea mmoja mmoja na kwa makundi huku juu ya meza hizo kukiwa na mashine za kielectroniki, kompyuta mpakato wakitumika kwa ajili ya kujifunza kupitia vifaa hivyo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa katika jengo la juu, wakijifunza mafunzo kwa vitendo, hususani ya somo la kompyuta kwa njia za kisasa kupitia teknolojia mpya ya tehama.

Wanafumzi wa chuo wa kike na wa kiume, walovalia mavazi nadhifu sana wakiwa ndani ya darasa sehemu ya jengo, wakijifunza mada mbalimbali kupitia kwa mkufunzi wao, huku mikononi mwao wakiwa wameshika kalamu pamoja na madaftari, kwa ajili ya kunakili vile wanavyofundishwa na mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa wameketi ndani ya darasa katika majengo ya chuo hicho wanajifunza mada mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao aliyevalia mavazi nadhifu sana, mwanaume wa umri wa makamo anayewafundisha wanafunzi hao masomo mbalimbali.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi akiwa katika eneo maalumu, darasa ambalo hutumika kwa mafunzo ya vitendo, huku akitumia teknolijia ya kisasa kutengeneza vifaa vya kieletroniki kupitia mifumo na teknolijia ya kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi vijana wakiume na wakike wakiwa katika eneo la darasa katika chumba hicho, wakijifunza kwa vitendo chini ya mkufunzi wao namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika karakana ndogo, mahususi kwa kutengeneza magari pamoja na vyombo mbalimbali vya moto, huku wakitengeneza gari lililofunguliwa kwa tekinolojia ya kisasa, kupitia mifumo na vifaa vya kielekitroniki.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi aliyovalia mavazi mazuri sana, akiwa ndani ya darasa la chuo hicho akijifunza namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kwa vitendo kwa kutumia vifaa vya kisasa vinavyotumika kwa ajili ya shughuli hizo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi vijana wakiume na wakike wakiwa ndani ya jengo la chuo hicho, wakijifunza kuhusu vitu mbalimbali hususani utengenezaji wa vifaa vya kieletroniki kwa njia za kisasa na kutumia vifaa bora vyenye usahihi mkubwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika jengo maalumu ndani ya darasa, wakijifunza mada mbalimbali kutumia teknolojia ya kompyuta, huku wakiongozwa na mkufunzi wa kiume aliyevalia barakoa usoni mwake kujikinga na magojwa ya kuambukiza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, vijana wa kiume wakiwa katika eneo maalumu, sehemu katika chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki, huku wakitumia njia za kisasa na vifaa vinavyotumia teknolojia mpya.